Picha hii inaonyesha watu wawili ambamo wako hospitalini huku mmoja amejilaza kwenye kitanda cha hopsitali mwingine akiwa ameketi ila anajishika kichwa huku kukiwa na vitu vinavyotumikwa na wagonjwa wakiwa hospitalini.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili ambao mwanamke mmoja, amakuja kupewa chanjo ya covid-19 ,ili asikaweze kuambukizwa ugonjwa wowote. Wamama wote wamevaa balokia ili kuwawezesha wasipatwe na ugonjwa.

Picha hii inaonyesha watu wawili ambaye mmoja amekuja katika hospitali ya meno, ambapo anaangaliwa kama meno yake iko sawa ama kuna tatizo na meno yake ama kuna ataweza kutolewa meno yake ama kuoshwa.

Picha hii inaonyesha watu, waliovalia magwanda, ili kujihusurisha wasiweze kushikwa na ugonjwa yeyote. Wanaweza kupuliza dawa katika maeneo humu ili ugonjwa usiweze kushika watu na ili wakaweza kuua viungo vinavyo weza kuambukiza watu magonjwa.

Picha hili linaonyesha wanawake watatu ambo wawili wameshika watoto ukuikiwa ni manesi, mama huyo moja alikuwa amekuja kujifungua nauku amejifungua mapacha.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili ambao ni manesi huku wakiwa kwenye chumba ambamo watoto wanahifadhiwa watoto ambao hawajaweza kufikisha kiwango ipasavyo wanahifadhiwa hapa ili waweze kukua vizuri.

Picha hii inaonyesha kinga ambayo ilikuwa inaendelea ya kuwawezesha kuarifu watu kuwa kuhusu meno, huku mwanamke huyu akiwa anaangaliwa na daktari huyu wa meno kuonekana kama meno yake iko sawa ama kuna kitu anaweza kuarifuwa afanye ili akaweza kuwa na meno mzuri.

Picha hii inaonyesha tenki na ambamo tenki hii imetengenezewa mahali ambapo watu wanaweza kukuja kunawa mkono, halafu maji haya yanaweza kuelekezwa hadi kwa baketi iliyokuwa imetengwa hapo.

Picha hii inaonyesha watu wawili, ambamo moja ni daktari wa macho na mwingine amekuja kuangaliwa kama ako na tatizo ya macho .Daktari anaweza kumuangalia katika chombo cha kusaidia kuona kama ako na tatizo ya macho ili akaweza kuelekeza ipazavyo.

Picha hii inaonyesha mtoto na nyumba ambao nyumba hii imeweza kuwa ikiboromoka. Mtoto akiwa anaangalia jinsi nyumba hio iliweza kuwa imeboromoka.

Picha hii inaonyesha kusanyiko la watu ambamo kuna mama moja ambaye amekuja na mtoto wake kwenye hospitali ili akaweze kupata chanjo ya kwanza ama ya pili, ambamo daktari yuko katika harakati za kumpa mtoto huyo chanjo.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili ambako mwanamke mmoja akona kipasa sauti. Anaweza kuarifu wanakijiji wa mtaa huo kuhusu jambo fulani. Inaweza kua ni chanjo yenye inazunguka ama jambo lolote ile ili wakaweze kufahamu.

Picha hii linaonyesha mwanamke aliyekuja kuangaliliwa meno yake na daktari wa meno, anaweza kuangalia na chombo cha kuangalia meno kuhakikisha kuwa meno yake iko sawa, ili kuonekana kama itatolewa ama itatengenezwa kwa njia nyingine.

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja ,akiwa na mtoto wake huku mtoto wake amewekwa kwenye chombo cha kuhifadhi watoto wadogo. Huku mwanamke huyu anaweza kuwa akimwangalia mtoto wake kuhakikisha ako sawa.

Picha hili linaonyesha mama na mtoto wake ambapo wamekuja kwa daktari wa watoto ili mtoto akaweza kupewa chanjo ile inayopewa watoto wakiwa wadogo ili kuwasaidia wasipatwe na magonjwa.

Picha hii inaonyesha iliyotumika dawa hizi zikieleza kuwa ni za vitamini zakuondoa maumivu katika mwili na dawa hizi ni haina za mbali mbali

Picha hii inaonyesha watu waliokuwa wamepiga foleni uku wakiwa wamevalia barakoa wakiweza kusubiri ili wakaweza kupewa chanjo ambayo ilikuwa ni chanjo ya covid 19 ili wasikaweze kupatwa na ugonjwa huwo

Picha hii inaonyesha watu waliokuwa wamepanga laini huku mmoja akiwa anaweza kupatiwa chanjo nabchanjo hii inaweza kumkinga ili asikapatwe na ugonjwa ile huku pia wameweza kuvalia barakoa ili pia kujikinga.

Picha hili linaonyesha watoto watatu huku watoto hawa wametabasamu ,huku wakiweza kuonyeshana mikono yao miwili. Wanaonyeshana jinsi mikono yao ni chafu huku wameshika matope wanaonyeshana jinsi mikono yao ni chafu.

Picha hii inaonyesha shamba ambayo imepandwa mimea huku kukiwa na kijana mmoja anayekuwa akinyunyuzia mimea zake dawa ili kuziepusha zisikuliwe na vidudu.

Picha hii inaonyesha kijana mmoja aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku ameumia kichwa na mkono. Ameweza kulazwa hapo ili akaweza kuugua na akaweza kupata nafuu ili akaweza kuachiliwa na kuenda nyumbani.

Picha hii inaonyesha chupa iliyowekwa dawa ambamo daktari hutumia kuweza kunyunyizia katika sindano, ili wakaweza kudunga mtu na kuzihifadhi dawa hili katika mwili wa mtu ili ikaweza kumsaidia.

Picha hii inaonyesha chupa ambayo ni ya rangi kibichi ambayo ni ya kuhifadhi dawa inayotumika kama vitamini ili kusaidia kupata vitu vinavyokusaidia kwa mwili.

Picha hii inaonyesha viumbe ambavyo vimetumika na machomba fulani ambavyo huwa katika hizi za waganga na zinazitumika na waganga kufanya uganga yao kwa watu.

Picha hii inaonyesha vitu vinavyotumiwa na waganga huku kukiwa na vitu aina mingi kuna mashuka, kuna unga kuna kirobosho na vitu vinginevyo.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja ambayo ameshikilia kasuku inayokua inaweza kuhifadhi dawa, huku wakiwa na risiti, wanaangalia risiti kuona jinsi wanavyo paswa kunywa dawa hizo ama kutumia dawa hizo.

Picha hii inaonyesha watu watano ambamo wamevalia barakoa huku mmoja ameshika mtoto wake amemleta ili akaweza kupewa chanjo huku mwanamke mmoja akiweza kupea mtoto yule chanjo ili ikaweza kumsaidia na kumwepusha na magonjwa yeyote ile.

Picha hii inaonyesha watu na watoto huku wamebeba chupa za kuchotea maji. Mahali hapa panakaa mahali pa kiangazi na kwa hiyo ni vingumu sana kupata maji hapa. Wamekuja kutafuta maji huku wakiwa wengi huku wamebeba za kuweza kuhifadhi maji.

Picha hili linaonyesha chombo, ambacho ni chupa, inayotumuka kuhifadhi dawa, huku dawa hizi zikiwa ni zile dawa zinazotumika na mwanaume ama mwanamke ambamo anataka kuenda kuonana na mwanamke mwenzake.

Picha hili linaonyesha daktari ama nesi ambamo anaweza kuweka mtu katika kibagi kinachoweza kumsafirisha watu katika waliokufa ama walio aga, ili kuwapelekesha moja kwa moja hadi mochari.

Picha hii inaonyesha boxi ya dawa, ambamo kando yake kuna chupa ya dawa, ambamo ni dawa ya kuweza kuongeza vitamini katika mwili, ambayo ni vitamini ambayo husaidia kwa kuwezesha mtu kuwa na nguvu katika mifupa yake ya mwili.

Picha hii inaonyesha mtu aliyevalia magwanda yake, na anaweza kupuliza dawa katika nyumba hii, ili akaweza kuangamiza wadudu wote wanaokuwa katika nyumba na akaweze kuhakikishia kuwa nyumba hiyo imewezwa kusafirishwa.

Picha hii inaonesha mahali ambapo, waganga huweza kukaa ilikufanyia uganga wao, kuna vitu vingi ambavyo hutumiwa na waganga hao.

Picha hii inaonyesha watu, huku wamevalia barakoa. Huku wameweza kukuja kupatiwa chanjo. Ikiwa mwanamke huyu anapewa chanjo ili ikaweza kumsaidia ama kumlinda ili asikaweze kupatwa na virusi vyovyote vile.

Picha hili linaonyesha wanawake wawili wanaokusanya maji kwenye shimo, inaonyesha kuwa pahali wapo kuna shida ya maji, na wameweza kuchimba shimo ili kuona kama wanaweza pata maji, angalau ya kunywa.

Picha hii inaonyesha madaktari watano huku wamevalia gwanda zao huku kukiwa na kitanda, huku kukiwa na viungo vinavyo tumika kufanyiwa upasuaji, na wameweza kuongoja kuona kama Kuna mgonjwa anayekuja kufanyiwa upasuaji

Picha hii inaonyesha nyumba iliyoporomoka na kuna watu hapa waliokuwa wamekuja kuona kama wanaweza kusaidia watu ama kuona kama kuna mtu aliyeporomokewa na nyumba hili na pia wanaweza kuangalia kuweza kuona nini chanzo cha nyumba hii kuanguka.

Picha hii inaonyesha watu ambao wamevalia barakoa huku kukiwa na meza na viti ambamo mtu mmoja ameketi, huku akiweza kusaidia watu hawa ambao wanakuja mmoja baada ya mwingine.

Picha hili linaonyesha mwanamke aliyekuja kutolewa uchafu kwenye maskio yake ili aka ikamwezesha kuskia vizuri, kwasababu mwanamke huyu ni wa umri wa uzeeni, na uchafu uliyo katika maskio yake unaweza kufanya asiskie. Wanawake hawa waliokuwa kwa kampuni ya kusaidia wanawake kama hawa wamekuja kumsaidia.

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja ambaye ni nesi, ambapo amevalia barakoa, huku mwanamke mwingine akiwa ameleta mtoto wake ili akaweza kupatiwa chanjo, ili ikaweza kumsaidia mtoto huyu kukua vizuri.

Picha hii inaonyesha chupa ambayo inaweza kuhifadhi dawa. Dawa ambayo hutumika kuponya ugonjwa wa kuanguka ambayo hupatikana kwa watu.

Picha hii inaonyesha sabuni zinazokuwa zimetengenezwa na zinazokuwa zinatumika kuoga zenye ziko na nguvu za kutibu. Pia kuna mafuta pia iliyokuwa imetengenezwa pia kusaidia kutibu.

Picha hii inaonyesha watu wawili nyumba nyumba ilio kuwa inazamapo upande moja huku ukiwa ni kama inaanguka kwa sababu mahali hapo imefurika na hao watu wanaangalia kama wanaweza kuokoa vitu vyao.

Picha hii inanyesha viungo ambavyo vimewekwa katika ya pazia ya nyekundu na nyeusi huku kukiwa na viungo ambavyo hutumika na waganga wakati wanafanya uganga wao.

Picha hii inaonyesha aina za dawa ,kukiwa na dawa tofauti ambamo kuna imeonyesha upande wa mbele alafu pia ikaonyesha upande wa nyuma wa jinsi dawa hizi zinakaa.

Hospitali hii inaonyesha mwanaume moja ambaye amekuja kupewa chanjo huku mwanamke ambaye alikuwa anampatia chanjo amevalia barakoa hii inaonyesha kuwa wanajikinga hili wasipatwe na virusi.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja, ambaye mwanaume huyu amevalia banda nyeupe huku amevalia barakoa, huku akiwa amesimama eh kando ya michupa inayokuwa inaweza kuhifadhi gesi.

Picha hii inaonyesha dawa na mwanamke aliyekuwa ameshika dawa hili anaweza kuangalia na kusoma, kuona jinsi ya kutumia dawa hii, na dawa hii ilikuwa dawa ambamo ziliweza kusaidia sana katika kuangamiza virusi za covid .

Picha hili linaonyesha wanaume ,huku kukiwa na chombo kinachofanana na choo .Huku mwanaume huyo anaweza kuonyesha wengine jinsi mtu anavyopaswa kuosha choo yake.

Picha hii inaonyesha wanaume wanne ambao wanapitia ndani ya maji kuonyesha kuwa njia iliyokuwa hapa imezingirwa na maji kwa kuwa mvua ilinyesha mingi na ikafurika kukakuwa na mafuriko.

Picha hii inaonyesha wanawake watatu huku wote waeweza kuvalia barakoa ili wasiweze kupatwa na ugonjwa huku mmoja anaweza kupea mwanamke mmoja chanjo ili askikaweze kupatwa na ugonjwa yeyote yakaweza kumkinga.

Picha hili linaonyesha mwanake ambaye amekuja hospitalini, wakiwa na daktari na hapa wanazungumza mwanamke huyu, anaeleza daktari shida anayopitia ili daktari awezekuelewa na kuhudumia ipasavyo.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja aliyekuwa amevalia barakoa na huku amekuja kupewa chanjo ili chanjo hilo likaweza kumsaidia asikaweze kupatwa na ugonjwa wowote ule. Ikamkinga kwa kupata virusi vya ugonjwa yoyote ile.

Picha hii inaonyesha mwanamume mmoja ambaye anasafiri katika boti lake huku amebeba vyombo vyake vya nyumba huku ukionyeshana kuwa mvua ilionyesha iliweza kufurika mpaka nyumba yake. Na hivyo anaweza kusafirisha vitu vyake kuona kama ataenda na apate pahali hakuja furika.

Picha hii inaonyesha mwanamke Mmoja aliyekuwa kwenye ofisi ya meno ambamo yeye ndio mtu wa kwanza wa kushughulia mtu anayekuja kuuliza shida za meno ama jinsi anavyosaidiwa kuangaliwa meno yake.

Picha hii inaonyesha watu waliokua wamesimama katika barabara iliyokua imeweza kungoka au kuboromoka kwa sababu ya mvua iliyokua imenyesha huku kukiwa na pipe iliyokua inetokana watu wameshindwa kupita.

Picha hii inaonyesha vitu vinavyotumika na mganga, ili kuweza kutatua shida za watu, ambamo mtu amekuja kutatuliwa, shida zake na mganga, ambamo ame mganga huyu ameshika chombo anachotumia kufanya uganga.

Picha hii inaonyesha watu watatu, ambamo watu wawili ni kama daktari na nesi wake, na mtu mmoja amekuja kuangaliwa kama ana shida za meno huku daktari anaweza kumuangalia, huku nesi wake, msaidizi wake anaweza kumsaidia ili wakaeza kujua tatizo la mtu huyu na wakaweza kuitatua.

Picha hili linaonyesha magari na nyumba. Huku magari hayo yakiwa yanaweza kuwa yamefurikwa kwa sababu kulikuwa na mafuriko. Na magari hizi haziwezi songa kwa sababu njia haipitiki na njia inayotumika kusafiri imeweza kufurika.

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja, aliyekuwa amevalia barakoa, huku amekuja kupewa chanjo, ili ikaweza kumsaidia kuzingira ili asiweze kupata viruzi.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili huku mwanamke mmoja ameweza kumbeba mtoto wake nakumshikilia mtoto huyu wake wanalia kwasababu mwanamke mwingine anaweza kumpea chanjo ya kumsaidia ili akuwe vizuri

Picha hii inaonyesha chupa ambzyo hutumika kuhifadi dawa ambamo daktari hutumia sindano kutoa dawa hiyo katika chupa hii na kuweza kumdunga mtu ama kuumba mtu ili akaweza kuepusha mavirusi vyovyote vile.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili, ambao wamevalia barakoa. Huku mmoja akiwa ameshika mwanawe, mwanamke mwingine anaweza kumpea chanjo mtoto huyu, huku mtoto huyu akiweza kuonekana ni kama mtu anayelia.

Picha hii inaonyesha manesi, aliyekuwa amevalia gwanda yake, huku akiwa na mama pia na mtoto wake, huku mama huyu ameleta mtoto wake kupewa chanjo ili kuweza kuzingira mtoto huyu.

Picha hii inaonyesha wanawake wanne ambaye kuna mwanamke mmoja ni mjamzito na amekuja ili akaweza kujifungua huku kuna mtoto aliyekuwa mdogo aliyekuwa amewekwa kwenye chombo cha kuhifadhi watoto waliokuwa wamezaliwa kwa umri mdogo ili wakaweza kukua vizuri.

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja ambaye ako na mtoto hapo nje. Na kuna tenki ya maji. Mama, mwanamke huyu anaonyesha mtoto huyu jinsi ya kunawa mikono ili usipate na virusi vyovyote.